Naona wana soka wako tayari kwa mechi hapo kuna namba ten , kuna namba nane, ni wasichana hapo kando kuna wenye wanakaa huko kwa viti huko kuna wenye wamekaa hapo chini, kuna wenye wamevaa viatu zao wako tayari kuanza.

Kuna watu wanne hapo wanafunza huduma kenya hapo huduma centre . Kuna wenye wamekaa chini. Kuna mwenye anaandika karatasi, kuna mwenye anasoma, kuna anafunza, kuna mweye anashikiliwa. Kuna mwenye amevaa miwani suti hapo Huduma centre hapo naona.

Naona watu wengi hapa wakiongoja huduma, wengine wamekaa chini wengine wana serve iwa, kuna counter number eight, counter number seven , hapo wanangoja kuhudumiwa, kuna wenye wamama, kuna vijana, wazee, wote wako chini wamekaa chini, kuna wenye wamesimama hapo kando.

Naona karatasi. Hii karatasi imeandikwa 'reception paid' , 'receipt paid' . Ni karatasi ya, ni color nyeusi na iko na 'color green' . Hii karatasi ina maandisho mengi sana.

Naona watu wanazungumza, kuna mwenye anazungumza na mwenye amekaa huko chini, kuna mwenye amevaa jeans ya blue , hawa wote kwa Huduma Kenya, kwa ofisi ya Huduma, hawa watu ni watano, kuna mwenye amekaa huko chini ya hapo kwa.

Namwona naibu wa rais, Kindiki, ask..askari hapo hapo pia amewasili hapo. Na pia kuna mwenye ameshika bahasha hapo hapo nje na amevaa nini, barakoa.

Naona timu ambayo wamebeba kikombe. Hao timu wako na kikombe na wanasherehekea na wako na ball . Naona wanacelebrate vizuri, wanafurahi, wanacheka, kuna wengine wanacheka sana.

Naona mtu amevaa koti koti nyeusi na amevaa kofia ako hapo kwa mlango immigration ofice , passport application , hapo ndo anasimama, na kuna mwingine anavaa shati white , nyeupe.